Kifungashio chenye rangi ya njano ambacho kina picha ya kifaranga na ujazo wa gramu mia moja na ishirini, kimetengenezwa na kampuni ya Vimeda kwa ajili ya ukuaji na afya ya vifaranga hivyo.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la mazao, akiyavuna ili yaweze kuuzwa na pia mazao hayo yameoteshwa katika vijiti maalumu ili yaweze kukua kwa kuelekea juu.

Mkulima mwenye tisheti ya rangi nyeupe na mabuti meusi, akiwa katika shamba la mahindi lililostawi vizuri, akikagua mazao yake kama yako tayari kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa sokoni.

Mkulima mwenye shati jeupe na suruali nyeusi, akivuna zao la nyanya kutoka kwenye mimea iliyowekwa katika mifuko ya rangi nyeusi, ili kusaidia mimea hiyo iweze kukua na kustawi vizuri.

Wakulima wa zao la vitunguu, wakivuna zao hilo na kukusanya katika mifuko maalumu, ili kurahisisha usafirishaji kwenda sokoni, ili liuzwe na waweze kutengeneza kipato kupitia zao hilo.

Wanawake wawili mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni wakivuna zao la viazi kutoka kwenye udongo, wakisaidiana pamoja na wavunaji wengine waliopo nyuma yao.

Wanawake wakiwa katika bustani yenye miti iliyopandwa katika vifungashio maalumu vyenye rangi nyeusi karibu na nyumba zenye mabati ya rangi ya nyekundu ili kutunza mazingira.

Mifugo aina ya ngombe wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wanafugwa katika kiwanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao na chuma, chenye nafasi kubwa katíka kwaajili ya mifugo hiyo kupita .

Mifugo aina ya ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wamewekwa kwenye mabanda maalumu yaliyotengenezwa kwa chuma katika kiwanda kikubwa cha paa, kilichoundwa kwa nguzo nyekundu.

Kuku wa kisasa wenye rangi nyekundu, wakiwa kwenye banda maalumu lililo tengenezwa kwa mbao na mabati. Pia wamewekewa chombo maalumu kwa ajili ya kuwekea maji.